Mikungu ya ndizi ambayo imetoka shambani inaonekana imekusanywa hapa na inapakiwa katika malori na watu ikingonja kusafirishwa kupelekwa sokoni ama kwa watu binafsi wanaotaka kuitumia.

Hii ni mimea ya mahindi ambayo inaonekana imekauka, hii inaashiria kuwa hali ya anga ni yenye joto nyingi na kwamba mimea hii haiwezi kustahimili jua kali na imekauka, na mkulima ataenda hasara.

Mkulima flani amevalia kofia, anaonekana amefurahi na mazao yake ya ndizi, ambayo imegeuka rangi inayoonyesha kwambia imeiva na iko tayari kuliwa, zao hili laonyesha shamba ambalo limetunzwa vizuri.

Katikati ya shamba la migomba kuna mtu amesimama akitazama chini, amevalia rinda ya rangi ya kahawia na fulana nyeusi. Migomba mikubwa imemzunguka na udongo inaonekana ukiwa umeandaliwa Kwa kilimo.

Mtu aliyevalia kofia anaonekana akipakia mitungi ya chuma ambayo iko na maziwa juu ya piki piki. Wengine wako kando wamesimama kando ya lori la kusafirisha maziwa nyingi.

Shamba la ndizi na kuna mimea mingine midogo midogo, ambayo haijulikani, kuna miti, anga imeng'aa, jua imewaka, mimea inaendelea kunawiri katika shamba, yaweza kuwa kilimo cha aina fulani ambacho mtu amepanda kwake.

Mifugo aina ya ngombe wamelala chini labda wanaota jua, ama wamekufa, hali haibainiki kabisa, labda wameathiriwa na ugonjwa ama wanapumzika tu, hatuwezijua kwa uhakika

Mwanamume ameshikilia ndizi mbichi alioitoa kwenye maganda yake. Mbele yake kuna bakuli ndogo ya samawati. Pia, kuna rundo la ndizi mbichi zikiashiria mavuno au ghala la chakula. Maandhari ya nyuma yanaonyesha ukuta wenye muuondo wa matofali meupe. Ndizi hizi ni chanzo cha lishe au bidhaa ya biashara inayo hitaji maandalizi.

Ng'ombe anasafishwa kwa maji yanayonyunyizwa na mtu mmoja huku mwingine akisugua ngozi yake kwa brashi. Wote wamevaa mavazi ya kujikinga wakifanya shughuli kwa umakini mkubwa. Mazingira hayo yanaonyesha kuwa zizi fulani, tanki ya maji ikiwa kwenye sehemu moja hapo kando.

Mkulima amevaa mavazi ya kinga ya majano na kofia akinyunyiza dawa kwenye ng'ombe mweusi na mweupe. Anatumia dawa ya famet ikiashiria jitihada ya kulinda mifugo dhidi ya magonjwa au kupe. Hii ni shughuli ya kawaida ya ukulima.

Shamba la migomba lenye ndizi mbichi bado likining'inia kwenye mti. Kuna njia ya udongo inayopita kando ya migomba na mtu anaonekana kwa mbali. Hili linaonyesha shughuli muhimu ya kilimo cha ndizi.

Kiasi kikubwa cha ndizi mbichi yenye rangi za kijani zimefungwa juu ya paa la gari labda zikiwa zimesafirishwa kutoka shambani, ndizi zimepangwa kwa uangalifu na zimezungukwa na majani makavu ya ndizi, yakitumika kama kinga, inaonekana kama mzigo mkubwa wa zao unaopelekwa sokoni kwa ajili ya biashara.

Ng'ombe wanne walio na pembe wanaonekana wakitafuta vyakula kwenye pipa, pipa hii ina makaratasi na ngozi ya mimea ,ngombe Hawa wanaweza kuwa wamepotea ama ni malisho yao.

Mikunga ya ndizi, mbichi na iliyoiva yaonekana. Nyuma yao kuna matunda mengi yaliopangwa kwa ajili ya kuuza. Hii inaonyesha soko la matunda, lenye shughuli nyingi zinazotoa mazao mbalimbali, kwa wateja, zikiwemo ndizi zinazoliwa sana nchini.

Huu ni mmea ya ndizi ambayo imeshikwa na mtu mkononi. Anaweza kuwa anaichonga kuandaa kiwe kitoweo cha maalum ambalo linajulikana kupendwa sana na watu wa mukoa wa Nyanza sana sana wakisii.

Wanawake kadhaa wamekusanyika kwenye eneo la wazi, lenye nyumba ya udongo nyuma yao, wakishughulika kugawa au kuchunga maziwa kwenye vyombo vikubwa vya asili labda vikombe ama calabash . Mmoja anachota maziwa kutoka ndoo ya bati hadi vyombo vingine huku wengine wakimsaidia au kutazama Kwa makini.

Shamba la mahindi likiwa na majani ya kijani kibichi yenye mashimo kuashiria uharibifu wa wadudu. Baadhi ya majani yamepasuliwa na yanaonekana kuwa yameathirika. Hii inaonyesha tishio kwa mavuno ya wakulima na kusababisha upotezaji wa chakula.

Mfugaji amevaa mtungi wa kunyunyizia mgongoni. Anaweka dawa kwenye ng'ombe mweupe. Anafanya kazi ndani ya ua la chuma akionyesha shughuli za mifugo. Hii inaweza kuwa matibabu au kinga dhidi ya wadudu au magonjwa ikiimarisha afya na uzalishaji wa mifugo.

Huyu ni mkulima wa ndizi, anaoenakana amefurahi sana . Amefungua ndizi moja akapata mkungu mkubwa sana. Ameonekana ametoa meno yote nje na anaonyeshana kwamba hii ni furaha.

Wakulima wamesimama juu ya mimea yao ya ndizi wakifurahia mavuno yao huku wakifanya hesabu wakikadiria mapato yao ya kilimo ambayo wametilia mkazo.

Mtu aliyevalia kofia na shati nyekundu na long'i nyeupe, amesimama akiangalia mkungu wa ndizi unaoning'inia kutoka kwa gomba lake. Shamba hili laonekana kuwa rotuba, na lina mazao mingi ya ndizi. Mkulima anaonekana amefurahi na zao hili.

Mimea mingi ya ndizi imestawi vizuri ndani ya chumba cha kijani ,majani yake yakiwa mabichi na yenye afya,, hakuna tunda lolote linaloonekana kwa sasa ikionyesha kua mimea bado iko katika hatua za awali za ukuaji. Mazingira ni safi yaliyodhibitiwa kwa joto na unyevu unaofaa kwa ustawi wa mimea.

Ndizi zilizouzwa zinaonekana zikiwa hapo. Zingine ziko ndani ya kreti na zingine ziko nje. Inaonekana kuwa ni muuzaji amesimama hapo kando akingonja wanunuzi waje wanunue ndizi hizo.

Mwanaume mkulima akiwa amevalia kofia ya majani, na shati la zambarau, anatabasamu huku akishikilia mahindi meupe mkononi, ambayo ameyavuna hivi punde kutoka kwenye shamba lake kubwa la mahindi, ambapo tunaona mahindi marefu yenye majani mambichi.

Kundi kubwa la ndizi mpiji ya rangi ya kijani zimepangwa juu ya arthi labda zikiwa zimetoka kufunwa baadhi zimeungwa kwenye mikungu midogo uku zingine zikionekana kama zimekatwa kutoka kwenye puo kubwa.

Shada la ndizi limeiva vizuri kila tunda likiwa na rangi ya manjano angavu na ngozi laini. Linaonekana tamu na tayari kuliwa zikiwa hazina doa wala madoa za kuharibika. Uonekano wake ni wa kuvutia . Unaashiria ubora wa mazao ya shambani yaliyoiva kwa wakati sahihi.

Mashada ya ndizi yaliyoiva yamewekwa kwenye hifadhi, kila tunda likiwa na rangi ya manjano angavu na ngozi laini, ndizi hizo zinaonekana safi na zenye harufu tamu na tayari kwa kuuza au kuliwa, zimewekwa juu ya kikapu na chini ya sakafu, mazingira yakiwa nadhifu na ya kuvutia wateja.

Mwanamume amesimama karibu na mmea wa migomba uliobeba ndizi nyingi mbichi. Amesimama akiwa ameinua mkono kuelekea katika ndizi hizo akionyesha mavuno mengi na uwezekano wa biashara ya kilimo.

Watu waliovaa makoti meupe ya maabara wamesimama wakisikiliza kwa umakini, huku wengine wasiovaa makoti wakitoa maelezo, huenda ni maafisa wa ukaguzi au wataalamu wa nje, baadhi yao wamevaa kofia wakionekana kua katika eneo la kazi au kiwanda. Mazingira yanadokeza shughuli ya ukaguzi, tathmini au mafunzo yakitaalamu.

Mashada ya ndizi bado mbichi yakininginia kwenye migomba shambani yakiwa na rangi ya kijani kibichi. majani yamechanuka vizuri na mashina yanaonekana yenye afia. mazingira yanaonyesha hatua za awali ya ukuaji ya matunda yakidokeza mavuno yajayo. shamba linaonekana limetuzwa vizuri likiwa na mpangilio mzuri wa kilimo.

Mikono yenye glovu inashikilia kifaa cha kukamua maziwa, kilichoambatanishwa kwenye chuchu ya ng'ombe. Maziwa yanaonekana yakidondoka kutoka kwenye chuchu yakielekea kwa kifaa hicho kuashiria mchakato wa kukamua maziwa ya kibiashara.

Msichana ameketi chini katika shamba la mahindi na mmea fulani ambao haueleweki, anangoja kupigwa picha labda aweke katika tovuti zake ama mtandao wake kwa marafiki zake waweze kuangalia.

Huyu aweza kuwa mkulima . Anaangalia mifugo yake. Anaangalia chakula cha mifugo hapo kando. Mandhari yanaonekana yamekauka ni kama kuna ukame wa aina fulani unaokithiri sehemu ama nchi hii.

Mkulima mwenye furaha anaoenakana akimwaga maziwa kuelekea kwa chombo fulani kikubwa. Kuna mapipa fulani ya chuma ambayo yanaoenekana kuwa yamehifadhi maziwa hayo labda yametolewa katika shamba lake ama yamekusanywa kwa mashamba kadhaa.

Wanawake wamevalia mavazi ya heshima wakihudumu wali kwenye sahani. Kila mmoja anafanya kazi kwa kasi na utaratibu, karibu kuna bakuli kubwa lenye mchuzi wa viazi, mazingira yanaonekana kuwa ya sherehe ama tukio maalum lililopangwa kupatia wageni chakula.

Watu wanapanda miche ya migomba, wakifanya kazi ya kilimo chini ya jua kali. Wanaonekana wakiwa katika shamba ama bustani, wakionyesha umuhimu wa kilimo kwa jamii. Hii ni shughuli muhimu kwa chakula na uchumi.

Mkungu wa ndizi umeninginia kutoka katika shina la mmea wa ndizi wenyewe . Shamba hili linaonekana kuwa shamba la ndizi ambalo limewekwa vizuri na lina mazao tele ya ndizi.

Mwanaume amekalia kiti spesheli akikamua ng'ombe mwenye rangi ya nyeupe na hudhurungi ndani ya zizi la ng'ombe la mbao. Anaonekana akikusanya maziwa kwenye ndoo nyeupe. Shughuli hii inaonyesha mfumo wa ufugaji wa kisasa wa ng'ombe ambayo ni muhimu katika uzalishaji wa maziwa nchini.

Mkulima wa ng'ombe amevalia buti nyeupe na shati jeupe akisimama karibu na ng'ombe mweusi na mweupe kwenye shamba. Anaonekana yuko tayari kwa kazi ya kufuga, akionyesha umuhimu wa ufugaji wa kisasa.

Wafanyikazi wanatumia mitungi mikubwa ya chuma kumwaga maziwa kuelekea katika mashine ya kusanya maziwa. Hali hii inaashiria mchango muhimu kwa sekta ya maziwa nchini.

Mitungi ya chuma ya kuhifadhi maziwa imepakiwa juu ya pikipiki tayari kwa kusafirishwa. Kila pikipiki imebeba mitungi miwili miwili ikifungwa kwa udhabiti kuhakikisha usalama wakati wa safari. Mazingira yanaonyesha shughuli ya usambazaji wa maziwa kutoka kwa wakulima au vituo vya kusanyia.